Picha hii, naona ng'ombe ambaye inaonyesha matiti yake hapo, na mwingine ameweka chini yake kitu, nadhani hiyo kitu ni dawa ambaye imewekwa kwa matiti yake, ili mtoto ambaye anmfwata huku wakati ambaye analishwa asiguze.

Kwa hii mahali kuna kijana anasimama mbele yang'ombe, hiyo ng'ombe inalishwa huku na chakula yote inaletwa kwa hapo wanakula, ng'ombe yote zimefungwa na pia zinakula kutoka kwa hii mahali.

Kwa hii picha naona ndizi ambaye bado iko mti zingine ziko karibu kuiva na zingine bado ijeiva kwa hii picha pia kuna karatasi imewekwa hapo juu.

Kwa picha hii naona ng'ombe mbili ambaye zinakamua na zile mashini ya kukamua, hapo nchini Kenya.

Hii picha ni ya mtu ambaye ameenda kutoa maziwa akitoa shambani akileta kwao hapo, akiongezea dawa kutengeneza hiyo dawa ambayo zimewekwa hapo na mwenyeji wa hapo.

Picha hii naona aina ya ndizi ambayo ni tofauti na zile zingine ambazo zimewekwa hapo. Ndizi hii ni ile ya aina ya green ambayo imetolewa kutoka mti na ikaletwa hapo sokoni.

Naona ni ndizi ambaye imewekwa hapo, zimeletwa sokoni na gari bado inaweka hiyo ndizi inateremsha hiyo ndizi yote ambaye walikuwa wamebeba kwa gari.

Kwa picha hii naona ndizi ambayo imezaa sana, hiyo ndizi bado haijaiva, bado iko kwa mti iko karibu kutolewa na watu waanze kukula hiyo ndizi vizuri.

Kwa picha hii naona mchele ambayo iko na maji kiasi imewekwa kwa moto dhidi yake. Mchele huu ikona mafuta imekaa huko juu na pengine ni mafuta ambayo imeharibika.

Picha naona ndizi ambayo moja imetolewa mahali kidogo maganda. Hiyo ndizi ni ile ya kukula si ile ya kupika, unakula direct .

Kwa picha hii naona watu ambao wanapewa chakula, mchele na wakingojea kuwekewa supu. Wawili wametoka mkono wa kushoto na wengine wametoka mkono wa kulia.

Kwa picha hii, naona mwanaume ambye ako na ndizi nyingi, amekata moja akatoa ngozi akashika mkono moja, na ile ngozi yake akaishika mkono moja, na mbele yake kuna kikombe na chini yake kitabu.

kwa picha hii naona boda ambaye amebeba gunia uku juu. Na kuna vitu zingine zimewekwa kando ambazo huwa nathani ni zile za kuweka maziwa wakati unaenda kuwauzia wengine maziwa yako.

Picha hii ni maize ambayo imesiagwa vizuri, hii inatengeneza sahii ugali, hiyo ugali ukipika nayo itakuwa tamu sana kuliko zile zingine zimeletwa kutoka kule juu.

Naona hapo kuna kitu ambaye ni zile za kutumia mbeleni na wale ambao walikuwa ,na kitu ambayo imewekwa chakula, iyo chakula inakaa ni ugali ambayo imewekwa sahani moja hapo ndani, watu wakiongojea kukula hiyo kitu.

Kwa picha hii naona mimea ambayo imekatwa na zile sehemu ambaye ni mzuri Kwa hii na zingine naona zimekauka.

Picha hii naona wanaume wawili na msichana ambaye anakaa juu ya kiti hapo. Wamevaa viatu ambaye inaitwa Gumboot hapo Kenya.

Picha naona ndizi ambazo zimekatwa kutoka shamba, zimeletwa mahali ndizi ziko mingi, zile za kupiga maji na vile zile za kukula ikitolewa kwa mti zote ziko hapo.

Kupita naona mboga ambaye imewekwa mzizi, hiyo ngombe zinawekwa dawa vizuri, wote wamewekwa pamoja na dawa zimekorogwa na maji wakipakwa matoli yako ili zile dudu walikua nao mwilini zitoke

Kwa picha hii naona mtu ambaye ameshika ndizi ametoa maganda na ndizi ambayo ametoa maganda bado haijaiva vizuri, naangalia akitoa hiyo maganda.

Picha hii naona mama ambaye anakata ndizi. Na ndizi hii bado haijaiva vizuri. Mama huyu anataka kukata hiyo ndizi na anataka kukata ili kuila.

Kwenye picha hii naona ndizi ambayo imepandwa. Hii mimea bado haijatoa zile mahali pa kukulia bado inaezamea apo na inapatiwa maji vizuri iko sawa vile inamea.

Picha hii naona mimea ambayo imepandwa. Kuna zingine ni kidogo inatoka saa hii na kuna zingine zimemea vizuri. Mimea hio ni ya aina ya ndizi. Nmeona ikimea vizuri hapo.

Picha hii naona wawili ambao wanaosha ng'ombe, mwingine akiweka juu yake maji na mwingine akitumia kuosha hiyo ng'ombe.

Picha hii naona ndizi ambayo imewekwa mahali ingine na hiyo ndizi bado iko kwa miti, bado haijaiva na imekwa mti karibu yake, ikiiva itatolewa itapelekwa town .

Kwa picha hii naona ng'ombe na mtoto yake ambaye imelala hapo chini. Ng'ombe ingine nadhani kama imekufa na zingine zikilala, huku ambaye ile inakaa nyuma ndio nadhani.

Kwa picha hii, naona watu wawili wakikamua maziwa wakitumia mkono yao kukamua, mzee mmoja amejaza ndoo, na anataka kuanza ingine, mwingine anajaza ile mbele bado.

Picha naona watu ambao walikuwa wamekamua ng'ombe, ambaye wanatengeneza maziwa vizuri, hawa watu wanataka kupeleka hiyo maziwa sokoni wauze kwa watu.

Picha hii naona wanabiashara, wale wa kununua ndizi, hii aina ya ndizi ni zile za kupika maji na wakati unapika huwa lazima kuna moto na maji pia.

Kwa picha hii naona watu watatu ambaye wakona gari pia, walikamua maziwa tena walipofika nyumbani wameanza kurekebisha zile maziwa.

Naona ndizi ambayo imeletwa hapo sokoni, ndizi hii imetolewa kutoka kwa miti na imeletwa hapo sokoni kuuziwa watu. Ndizi hii ni zile za kula.

Picha hii naona ng'ombe ambao wanakula nyasi wakiongojea, na mwingine ambaye ako nyuma pia, wote ambayo wako hapo wanakula nyasi ambayo imetolewa kutoka kwa shamba hadi nyumbani.

Naona maziwa ambayo imeharibika, hii maziwa imewekwa kwa kikombe, kuna zile huwa ziko chini na maji ziko juu kwa hiyo maziwa ambayo naona.

Kwa picha hii naona msichana ambaye ako na maji akimpatia ng'ombe yake hapo wakikunywa maji na zile kubwa ziko upande na zile ndogo ziko upande nyingine.

Naona wafanyikazi ambao wanafanya kaziyao wakitengeneza maziwa vizuri wanaweka mahali wanatengeneza wanapima vizuri kwa hiyo mahali ambayo wamepewa kazi wengine wakichukua kamera.

Picha hii naona mzinga ambayo imetengenezwa na hapo chini ni miti kule juu mahali ambapo Kuna bati na pia imetengenezwa mahali pa kuweka maji na kwenye iyo mgomba kutoka hapo naona mitungi mbili imewekwa hapo.

Picha naona kuna ng'ombe tatu ambao wanakamuliwa na vijana wako hawa wanataka kukamua hiyo ng'ombe na wanatumia ile mashini ya kukamua ng'ombe.

Hii naona wazee wameweka kitu ambayo hata siwezi jua, mwingine ameshika miti anasimama wawili hawajakaa, mtu amekaa, mwanamke amekaa na mwingine anasimama wakitafuta kitu ambayo inakaa.

Kwa picha hii naona miti ya aina tofauti ambayo zimenanana zimewekwa mahali moja ambayo zimepandwa kwa karatasi zikamea vizuri. Naona kwa hii picha hiyo kitu nasema pia.

Picha hii naona maziwa ambayo imearibika, imewekwa moto. Maziwa ambayo iko chini ni maji, kule juu kuna vitu ambayo inakaa nyeusi.

picha hii naona maize ambayo imeharibika. Haikuwa imepata dawa. Imeharibika kwasababu haikupewa dawa za kuuwa zile aina mingi za wadudu.

Picha hii naona mtu ambaye analeta akibeba sokoni ndizi. Hiyo ndizi ni ndizi ya kutumia wakati wa kupika, hutumia maji kupika. Kuna gari ambayo inaleta hiyo ndizi naona inakaa huko.